Waya za umeme ambazo huwa zinasambaza stima kwa manyumba mingi mingi eneo moja. Huwa zimewekwa juu ndio watu waepuke kuzishika na kufanya kukuwe na maafa.

Kampuni ambayo huwa inasambaza stima, au umeme kwa maeneo tofauti, kuna moshi ambayo inaonekana inatoka kwenye hili kampuni, kuonyesha kuwa kazi wanafanya kwa bidii na pia hawasimami, na stima haikosi kwa maeneo haya.

Fundi wa stima, wanang'ang'ana kutengeneza stima kwenye eneo hili, inaonekana stima inaeza kuwa ishapotea, na wanang'ang'ana vile wataweza kuziregesha, ili watu wasikae kwa giza, wamesimama, na wengine wamepanda juu ya, mbao ambayo inapitisha umeme.

Kampuni ya stima imeweza kujengwa kwenye msitu mkubwa sana ambao unaonekana kumea miti. Kando kuna moshi ambayo inaweza kutoka. Unaonekana ukienea angani na pia na kunaonekana ni siku njema sana jua imeweza kuwaka.

Kampuni kubwa ambayo huwa inazungusha umeme kwenye maeneo mingi kama vile manyumba na pia kampuni zinginezo ili zisiweze kukosa stima. Hapa huwa wanakuwa na watu au wataalamu ambao wana ujuzi wa kutengeneza stima.

Kampuni kubwa ambayo huwa, inatengeneza stima, wanaweza kuajiri watu wengi kwa pamoja, ili kuweza kusaidiana kwa kazi, na pia maoni pale ambapo wataweza kuwa wametumwa mahali, fulani kutengeneza stima ambayo imeharibika.

Kampuni kubwa ambayo huwa inasambaza stima kwenye manyumba mingi. Huwa wanaandika watu ambao wamesomea na wanajua kuhusu kuunda na kutengeneza nyaya za stima, na kuwapa kazi.

Twiga ni wanyama ambao huwa wanapatikana kwenye misitu mikubwa wao huwa na shingo mrefu ili kuwawezesha kula matawi kwenye miti ambayo ni mirefu pia, na pia watu kutoka nje watalii huwa wanapenda kuja kuwaona.

Wanafunzi wanafurahi sana kwa sababu wanataka kupandilia miti kwenye shule yao. Wanaonekana wameweza kushikilia mikebe ya maji na miti ambayo wanataka kuiweka chini ya mchanga ili iweze kumea.

Fisi ni mnyama ambaye huwa anakula binadamu, pale ambapo ana fursa. Huwa anapatikana msituni, na pia ni mnyama hatari sana kwa jamii. Hua watalii ndio wanapenda kuja kumuona, wakati wamefika nchini.

Ndovu ni mnyama ambaye huwa anapatikana msituni. Anaonekana anakimbia anaelekea mahali ambapo kuna maji ili aweze kupata na kuyanywa. Anaonekana pia ana afya mzuri na pia rangi yake inavutia.

Watu wanatengeneza mahali ambapo maji itaweza kupita pale ambapo mvua itaweza kunyesha na kufanya maji yawe mingi. Ili kuweza kufanya kusiwe na mafuriko, wanaweka hizi paipu ili maji iweze kupita ndani na kuelekea kwenye mto.

Mama anafua kwenye eneo hili ambalo kuna maji yanatiririka na pia ameweza kuweka karai ambazo zimejaa maji na nguo. Anangangana kufua ili awe na nguo safi na pia kando kuna mabati ambayo yanaonekana yamefunika mfereji huo na yamepata kutu.

Watu wengi wameweza kukuja kwa uwanja ili kuweza kupanda miti kwenye jamii hii, mahali ambapo panaonekana pamekuwa pakavu kwa muda sana. Hapa miti ambayo itaweza kupandwa, miaka kukuja itaweza kumea na kukuwa mahali pazuri pa kutulia.

Watoto wameweza kukaachini wamepatiwa kila mmoja anasahani ambayo imeja chakula. Wameweza kuchanganikana watoto wakike na wakiume. Wanaonekana wametulia na pia hawana mambo mengi ila kusikiza ambacho wanaweza kuambiwe na mtu.

Vifaru huwa vinapatikana kwenye misitu. Watali huwa wanakuja ili kweza kuziona na piya huwa wanalipa pesa kidogo ili kweza kuruhusiwa kuingia, kupiga picha, na piya waweze kupata kumbukumbu ya wakati ule wameweza kutembelea inchi.

Twiga ni mnyama ambaye huwa anakaa porini. Huwa anakula mimea ambayo huwa inapatikana kwenye miti mirefu. Ndio maana huwa anakuwa na shingo mrefu kumwezesha kuyafikia kwa urahisi.

Kifaru huwa zinapatikana kwenye misitu kubwa. Watalii huwa wanakuja na kuziona na pia wanalipishwa pesa kidogo ambayo huwa hiyo pesa inasaidia nchi kwa kuzitafutia chakula na kuzilinda ziwe vizuri.

Kijana ameweza kuweka maji ya kunywa kwenye karatasi safi . Anasikia kiu na anakunywa maji kwa haraka sana. Yanaonekana ni masafi sana na pia yanatosheleza mtu pale ambapo anayakunywa.

Katika jamii hii, kunaonekana kuna uchafu mingi ambayo imeweza kutapakaa. Maji machafu yamezunguka karibu na manyumba. Kando kuna watu wanachota maji ya kunywa na ya kufanyia usafi wao ndani ya nyumba.

Watu wanafanya usafi mahali ambapo mauchafu yalio weza kutwa na maji yameweza kukwama hapa ili wasiweze kuja kuleta mangonjwa mengine kama malaria. Wanafanya usafi kwa kuyaokota na kuweka kwa ngunia ili hapa pa ni mahali pasafi.

Vijana na wasichana wameweza kuungana ili kuweza kuenda kwenye msitu kuokota takataka na pia kuweza kupanda miti. Wanaonekana wana furaha sana kwa vile wameweza kufanya kwa mazingira yao.

Nyumba mingi zimeweza kujengwa kwa karibu sana. Kando kuna mto ambao unapitisha maji chafu na yanaonekana ni ya sewage . Takataka zinaonekana zimeelea kwneye huo mto . Panaonekana pia maradhi mabaya yanaweza kuja kutokea kwenye hii jamii.

Watalii huwa wanatembea nchini ili kuweza kuona wanyama wa pori kama vile gazelle , au swara, na pia wanyama wengi wengi. Huwa wanapelekwa na dereva ambaye anajua vile msitu unafaa ku, endwa.

Mto kubwa ambalo hua linapitisha maji kwenye sehemu mingi ili kuziweze kua na mafuriko, hapa kwenye hii maji utapata pia kuna wanyama mbalimbali hua wanaishi kama vile kiboko na nyoka pia wanaishi ndani ya maji.

Wanyama ambao ni swala huwa wanapatikana kwenye misitu kwa pamoja. Hapa watu wa kutoka nje au watalii huwa wanafurahi sana wakija wakiziona vile ambavyo ziko na afya mzuri.

Mwanaume anang'ang'ana kuokota takataka pale ambapo kuna mto ambao unapita na maji chafu. Anaziweka kwa gunia ili aweze kuzipeleka mahali zinastahili kuwa au zingine ataweza kupeleka kupimisha na kupata pesa kwa kiwango kidogo.

Ndovu inaweza kupatiwa maziwa ili isisikie njaa na pia inaonekana iko na mtoto wake kando. Huyu mvulana anang'ang'ana kushika mdomo wake ili iweze kufungua na kunywa. Kando kuna watu wamesimama wanaangalia na pia wanafurahia vile ambavyo iko.

Mto una maji machafu ambayo yanapita. Kando kuna mahali ambapo makaratasi yameweza kutupwa na watu wanang'ang'ana kuyaokota, wakiyaweka kwenye gunia ili kuweza kuenda kuyatupa mahali ambapo yanastahili.

Watu wako uwanjani, wanafanya mazoezi, ili kuweza kupata afya njema, wanasaidiwa na mmoja wao kuwaeleza jinsi, ambavyo wanafaa kufanya, ili wasiumie mwili wakifanya kile ambacho hakihitajiki.

Twiga watau wanaonekana wako porini wamesimama na msitu ambao uko rangi mzuri, mimea imekuwa vizuri sana, miti ni mengi na pia kunaonekana pia ni kusafi.

Watu ambao wanahusika na misitu, huwa saa zingine wanaangalia wanyama wakiwa wagonjwa. Huwa wanawadunga sindano ya kulala ili waweze kuwafikia na kuwapa dawa ambayo itaweza kuwasaidia wasikufe kwenye msitu.

Watu wanafanya usafi kwenye eneo ambalo limeweza kujaa takataka, na pia maji chafu inapita kando. Wanang'ang'ana kuyazoa ili kuweza kuyaweka mahali pamoja na yaweze kuchukuliwa na kupelekwa mahali inastahili.

Eneo hili limejaa manyumba ambayo ya meweza kujengwa kwa mabati. Mabati yenyewe yanaonekana pia, yamepata kutu, kuonesha kuwa yanaweza kuwa yanaingiza maji wakati wa mvuwa inanyesha. Kuna mto ambao unapita, karibu na wawo, na pia mimea imeweza kumea vizuri sana.

Wanyama kama simba huwa wanapatikana porini , halafu pia huwa wanakula nyama au nyasi sa zingine pale ambapo wataweza kukosa nyama huwa wanazunguka kwenye msitu na wanafurahisha watalii.

Watu wanaonekana wanang'ang'ana kufanya usafi kwenye mto, ambao umejaa maji, ambalo, ambayo inaonekana ni nyeusi. Maji ni chafu na pia kando kuna takataka, ambayo imeweza kusambaa. Hapa, magonjwa yanaweza kuchipuka, na kuambukiza watu ambao wanaishi, kwenye, karibu na eneo hili.

Kwenye msitu huu kuna twiga wengi ambao wanaonekana wanapita wakienda kutafuta mahali ambapo kuna maji kwa sababu mahali ambapo wametoka kunaonekana kuwa kulikuwa na ukame na maji yameweza kukauka.

Mtaro ambao umeweza kuwekwa paipu ya kupitisha maji. Umefunikwa au wanatka kutengeneza ili watu wasiweze kuja kuubomoa au kufanya madhara ya kufanya watu wasieze kupata maji eneo zingine.

Nyumba zimeweza kutengenezwa na mabati, ambazo zingine zinaonekana zimeweza kupata kutu. Kando kuna takataka ambazo huwa zinamwangwa hapo, kuna mwanaume ambaye ameshikilia gunia, anataka kuyaokota ili aweze kuyapeleka mahali yanafaa kuwa.

Vijana na wasichana wameweza kuletwa mahali ambapo kuna mto. Unaonekana uko mchafu na pia ni kama wanataka kuanza kufanya usafi hapo. Kando kuna msitu ambapo una miti mingi mingi inaonekana pia imemea vizuri.

Watu wana okota chupa ambazo zime wezwa kutupwa mahali pamoja, mmoja ame weza kuvalia barakoa na wame weza kubeba magunia ili waweze kuzi okota na kuziweka ili kuwa peleka mahali zinafaa kuwekwa.

Mto unaonekana umeweza kujaa takataka na pia watu wanaingia ndani ya hayo maji na wataweza kupata maambukizi mabaya ambayo huwa yanapita kwenye maji hii. Wengine wako kando wanang'ang'ana kuokota makaratasi ambayo huwa wanapeleka kwa makampuni ili yaweze kusafishwa na kutegenezwa upya.

Takataka zimeweza kutupwa mahali pamoja. Watu wanaziokota. Magunia zinaonekana zimetapakaa. Manyumba yameweza kujengwa kando na pia mto ambao unapita na maji chafu inaonekana ikipita. Pahali hapa maradhi ya aina mbalimbali na yanaweza kuchipuka na kuathiri watu.

Zebra ni mnyama ambaye huwa anapatikana msituni, watalii huwa wanapenda kuja kumuona kwa sababu ana rangi ya kuvutia sana. Halafu pia ni waoga, hawapendi mahali kuna watu, lakini ni wanyama ambao wanapenda kukaa mahali ni msitu.

Msichana anaonekana anapita mahali ambapo takataka zimeweza kutupwa mingi na pia zinaonekana ni za aina mingimingi, makaratasi mikebe na nyumba zimeweza kujengwa kando yake za mabati, mabati yanaonekana pia yameweza kukuwa yamepata kutu.

Paipu ya maji imeweza kuwekwa katikati ya mtaro ambopo unaonekana umeweza kujaa maji chafu na takataka ambazo zinapita kwenye eneo hili. Hapa mafuriko yakija pataweza kukuwa mahali pabaya na magonjwa yanaweza tokea.

Paipu za maji zinaonekana kuwa zinaweza kuwa zimeharibika na kuvuja maji kwa wingi , hapa watu wa eneo hili wataweza kukosa maji kwa sababu ya vile ambavyo inatirirka. Watu ambao Wamesomea wanafaa kuja na kutengeneza ili iwe sawa.

Eneo hili limejaa taka mingi. Kuna watoto wa mesimama kando, wanacheza. Wengine, wako kando pia wanapita wakielekea shuguli zao. Nyumba zimeweza kutengenezwa ni za mabati na pia zimeonekana ni zina kutu. Maji, chafu, inapita kwenye mtu ambao uko karibu.

Twiga ana shingo mrefu na madoadoa au michoro ambayo huwa inavutia watu. Watalii wanapenda kuja msituni ili kumuona na kupiga picha nao na kufurahia jinsi ambavyo una muundo mzuri sana.

Kuna reli ambalo gari la moshi huwa linapitia na pia watu wanalivuka, kando kuna maji na taka ambazo zimeweza kusambazwa, zinatoaharufu mbaya na pia ni hatari kwa watu ambao wanaishi kwenye eneo hili.

Mwanamume anachota maji kutoka kwa chemichemi ya maji. Anateka akiweka kwa ndoo na ingine anaweka kwa karai ili aweze kujaza na kuenda kutumia kwa nyumba yake kama kuyapikia na kuosha vyombo.

Eneo hili linaonekana ni chafu sana. Takataka zimeweza kusambazwa. Maji chafu inaonekana yakipita kila mahali. Watoto wanaweza pita na kuyakanyaga na kufanya waweze kufanya kupatwa na magonjwa mbalimbali.

Maji machafu na yenye taka yanaonekana yametapakaa kila mahali. Mama wawili wanang'ang'ana kuchota maji mahali hapa. Nyumba zinaonekana ni za mabati ambazo zimeweza kujengwa.

Eneo hili ni chafu sana. Maji na takataka yametapakaa kila mahali. Kijana anaonekana aking'ang'ana kupita ili aweze kuvuka upande huo mwingine. Nyumba za mabati zinaonekana kuwa zimefurika na maji.

Taka zimeweza kutupwa pahali hapa. Zinaonekana kuwa mingi ikionyesha kuwa imekua ikitupwa kwa muda mrefu sana. Hapa magonjwa ya kila aina yanaweza kuchipuka kwa sababu ya hizi taka.

Gari kubwa la muundo wa lori limeweza kuwekwa gunia ambazo zimeweza kujaa takataka. Zingine zinaonekana zikiwa zimefunguka na zinamwaga takataka mingi chini.

Wanafuzi warembo wanangangana kusoma kwenye tarakilishi, wanaonekana wakiwa na furaha sana wanapo angalia michoro ambayo imeweza kutokea hapo. Mwalimu kwa kando anaweza kuwaangalia ili kuweza kujua kile ambacho anachokifanya.

Vifaru huwa zinapatikana kwenye misitu. Anaonekana akitembelea pahali kuna nyasi ili asiweze kuonekana na wanyama wengine wale wanaweza kuja kumvamia au kumsumbua wakati ametulia.

Makaratasi ya maduka makubwa ambayo huwa wanawekea wateja vitu zimetupwa mahali pamoja. Kando kuna mto ambao unapita na unaonekana una maji machafu.

Msichana mrembo ameweza kutulia kwenye kiti. Nyuma yake kuna mimea ambayo imemea vizuri sana. Kuna bagi na chupa ya maji ambayo imejaa. Anaonekana mwenye furaha na mtulivu sana.

Mila na desturi za kimaasai. Watu au wageni kutoka nchi za nje huja ili kuweza kushuhudia ama kuona mila za aina tofauti kama vile wamaasai na kuweza kupata kujua vile ambavyo wanavyoendelea na maisha yao.

Ndovu hupatikana ndani ya msitu. Watu kutoka nje huwa wanaingia ili waweze kuwaona, waweze kupiga picha nao na waweze kuweka kama kumbukumbu. Huwa ni wanyama wakubwa sana. Wanaweza kuvunja miti na pia kukimbiza watu ambapo wanakuja kuwasumbua mahali walipo.

Nyumba za mabati zimeweza kujengwa karibu na mto unaoonekana ukipita na maji machafu. Nyasi zimeweza kumea kwa sana na pia watu wameweza kufua nguo zao na kuzianika nje ili ziweze kukauka.

Kijana ametulia pahali pamefurika maji mengi, ni machafu na nyumba zingine zimeweza kujengwa kando ni za mabati. Pia zinaonekana zimeweza kuingiwa na maji haya machafu. Takataka pia zimeweza kusambaa kila mahali.

Watu wawili wanafanya usafi wa kuokota takataka kando ya mto yenye maji machafu. Ni vizuri kuzingatia usafi kwa mazingira ilikupata hewa safi.

Vijana watatu wanaonekana wakisukuma mkokoteni, ambayo limejaa mizigo mingi. Ni mizito sana, wanasaidiana kuivuta ili liweze kufika mahali ambapo linastahili.

Maafisa wa porini wameweza kudunga kifaru dawa ili waweze kulishika na kulitibu ambapo lina maumivu. Kifaru ni mnyama mkubwa na pia ni hatari sana ndo maana wako makini sana kuikaribia.

Watu wawili wameweza kutembea pahala ambapo maji yanamwagika yakiwa mengi. Wanaweza kufurahia na kuchukua picha ili kuweka kumbukumbu ya siku hiyo ambayo wamekuwa pamoja wakifurahia.

Gari la moshi la muundo wa SGR linapita kwenye reli kwa mwendo wa kasi. Juu kuna pahala pamejengwa ili liweze kupita likisafirisha watu kwenye wanataka kuenda.

Pahali hapa pamejaa takataka nyingi sana. Watu wanaonekana wakipita na gunia wakichukua vitu ambavyo wataweza kuvipata. Hapa maradhi mengi yanawezachipuka na kuathiri watu ambao wanaishi karibu na eneo hili.

Uchafu umeweza kutapakaa kwenye mto. Maji yameweza kubadilika rangi na kuwa meusi pia kuna nyumba za watu ambazo wameweza kujenga kando na kuishi na familia zao. Kuna kumea imeweza kumea kando haya maji pia.

Askari wa misitu na wanaume wawili wanamwangalia mama anapopalilia mti kwenye mchanga. Ni vizuri kua na mazingira mazuri ambayo miti yameweza kua ili kua na hewa safi.

Afisa anaonekana ameshika mti ambalo wanataka kulipanda. Pia wataweza kulimwagia maji ili liweze kukua vizuri. Ni vizuri watu kuwa wakipanda miti ili kuweza kuboresha hali ya anga.

Mtaa huu ni mchafu sana. Mto unaonekana ukipita umejaa takataka mingi. Watu wanaonekana waking'ang'ana kuyazoa ili kuboresha usafi wa eneo hilo.

Beleshi zimeweza kuweka kando. Mama anapatiana maoni yake kuhusu vile wataweza kutoa uchafu kwenye hilo eneo Kwa kutumia beleshi hizo. Wengine wameweza kuketi na kumsikiza ambavyo anaongea.

Nyani ni mnyama ambaye huishi porini, huwa ankula kama binadamu na pia ni mchokozi sana, anapenda kuja pahali watu wamekaa ili kuweza kuwasumbua na aweze kupata chakula ya kukula na wenzake.

Watu wanapitisha mizigo pahali ambapo kuna reli ya kupitia gari ya moshi. Wanahofia maisha yao kwa hivyo wanaharakisha kupita kabla ya muda wa gari hilo.

Pahala ambapo watu wanapita kando ni pachafu sana. Maji yameweza kubadilika rangi. Takataka ziko kila mahali na pia kunaonekana kunaweza kuwa na uvundo wa hali ya juu. Magari pia yanapita kwa kando.

Ndege ambaye hupatikana msituni, wageni kutoka nje hupenda kuja na kumuona na pia kuchukua picha, kama kumbukumbu. Huwa ana taga mayai makubwa zaidi ya kuku.

Vijana wanaokota takataka, ili kuweza kusafisha eneo hili. Kuna manyumba mengi ambayo yameweza kujengwa kwa mabati. Hawa watu huwa wanaishi, ni wa kiwango cha chini.

Mandhari haya yanavutia sana. Kuna miti midogo ambayo yameweza kupandewa na yanamea vizuri. Kando kuna paipu za maji ambazo zinapita, kubwa na ndogo pia na pia kuna nyumba ambayo watu huwa wanatumiakwa kuweka mizigo yao pale ambapo wanatengeneza paipu za maji.

Familia huwa wanatembea na watoto wao ile siku wamepata nafasi ili kuwafurahisha na kuweza kutengeneza uhusiano mzuri kama jamii moja.

Wakati kwenye kiangazi katika mapori. Ndovu hupatiwa maji ili waweze kunywaena kutosheka na pia wageni kutoka nje huja kuwaona na kutoa pesa ya bei kidogo.

Simba amefungiwa ili asiweze kuja kutoka na kudhuru wati. Wageni kutoka mataifa mbalimbali huja kumuona na kutoa pesa kidogo ambayo husaidia kuendeleza nchi vile inavyostahili.

Ndovu wanaweza kunyweshwa maziwa yenye madili mazuri waweze kupata nguvu na kuweza kupata mili mizuri ili waweze kufurahisha wageni wa nje wanapokuja kutembea kuwaona na kupiga picha.

Eneo hili limekumbwa na mafuriko. Maji machafu yanapita yakisomba uchafu na kuyapeleka maeneo mengine. Hapa ugonjwa tofauti tofauti yanaweza chipuka na kuweza kuathiri watu ambao wanaishi karibu na huu mto.

Wageni kutoka nchi za nje hutembea nchini ili kuweza kuona wanyama kwenye pori kama vile simba, chui na zinginezo. Wao hutembea na mlinzi ambaye ana uzoefu wa wanyama.

Wanafunzi wawili wanaelekea nyumbani kuona wazazi wao. Kando yao, kuna watu wameketi wanawaangalia wakielekea nyumbani na pia kuna vibanda viko kando vinauza soda baridi. Watu hununa kwenye hilo duka.

Basi la kusafiria, limeweza kuwekezwa kwenye steji, linangoja wasafiri waweze kuingia na liweze kuwasafirisha. Wataweza kulipa nauli ya pesa kidogo kwa sababu pia nje wameweza kuwekeza bodi board ambalo linaonyesha gari linaelekea upande gani.

Basi limeweza kusimamishwa mahali ambapo wasafiri wataweza kuja kuingia na kuweza kuwasafirisha maeneo mbalimbali. Kando wameweza kuweka nauli ambayo msafiri anafaa kulipa. Kwa hivyo kabla mtu aweze kuingia ndani ya hili basi ataweza kujua ni pesa ngapi anafaa kuwa nayo.

Barabara ambayo imeweza kujaa magari. Mbele kuna mahali watu huwa wanapita juu imewekwa kama, footbridge , ambayo huwa wanavukia ili wasiweze kupita katikati ya barabara na kugongwa na gari.

Matatu imeweza kusimamishwa kwenye hili eneo na kuwekwa board kubwa ambalo linaonyesha mahali ambapo litaweza kuelekea. Linagoja wateja, au wasafiri, waweze kuingia ndani ya hili gari, na dereva aweze kuwasafirisha.

Barabara ambayo magari ya kibinafsi, na pia ya usafiri, huwa inapita yakielekea maeneo mbali mbali. Saa zingine basi kubwa huwa zinapita zikiwachukua wasafiri kwenye steji ndogo ndogo, ambazo huwa zinakua kando ya barabara.

Mahali ambapo gari za kuelekea mji tofauti huwa yanasimama na pia huwa wanakuja wanaweza kubebwa na kuona ni bei ngapi wameweza kuandikwa juu ya bodi ambazo huwa zinawekwa juu ya magari na pia yanaonyesha ni nauli ngapi wanafaa kulipa.

Askari, wa trafiki wamesimama katikati ya barabara, wanaangalia madereva wasikuje kusimama kwenye barabara na kufanya kuwe na msongamano. Watu wanapita wakielekea maeneo ambayo, wanataka kufika kwa haraka.

Magari mengi yanaonekana yakipita kwenye hili eneo, mabasi na pia kuna maasakari ambao wameweza kusimama jijini ili kuweza kusaidia magari yasiweze kufanya kukuwe na jam, watu ni wengi pia wanaonekana wakipita wakielekea shuguli zao.

Barabarani kuna lori ambalo linaelekea mahali ambapo linastahili kuenda. Kando pia kuna barabara nyingine ambayo zote zinaelekea muelekeo mmoja. Pia wasafiri ambao huwa wanapeleka watu kwa kupitia boda boda au bike huwa wanapita hapa wakienda.

Magari ya aina yote hupita kwenye hili barabara. Kuna lori, magari za kibinafsi, mabasi na gari zingine tofauti. Watu wanapita kando ili wasiweze kugongwa na magari.

Kituo cha mabasi ambapo huwa zinawekwa ili wateja waweze kuingia, ziweze kuwasafirisha ambapo wanastahili kuenda. Makanga huwa anasimama nje na kuita wasafiri na kuwaeleza ni bei ngapi au nauli wataweza kulipa.

Mahali ambapo magari huwa zinasimama, ili kubeba wasafiri na kuwapeleka maeneo ambayo wanahitaji kusafiria. Hapa magari ni yale yanaelekea kuenda, Voi, Mombasa, Mtwapa, Kilifi , na upande wote wa Mombasa.

Eneo ambalo magari au matatu huwa yanasimama ili wateja waweze kupanda na liweze kuwapeleka kule ambako wanaenda. Watu ambao wanaenda upande wa Kangemi huwa wanapanda hizi gari kwa bei nafuu sana.

Mabasi makubwa yanapita kwenye jiji yakielekea mahali ambapo yanastahili kuwa. Yanaenda ili aweze kubeba wateja au wasafiri na kuwasafirisha maeneo mbalimbali ambayo wanastahili kuwa na pia huwa wanalipisha wasafiri nauli kidogo.

Reli la gari la moshi huwa linapita hapa. Watu pia wanavuka wakielekea maeneo ambayo wanahitaji kufika. Kando kuna barabara ambayo kuna magari pia yanapita yakielekea mahali yanafaa kuenda. Watu pia wanapita kando na kuna manyumba yanaonekana kwa mbali.

Basi ambalo limeweza kusimamishwa ili wasafiri waweze kulishuka. Wameweza kusafiri vizuri na kufika maeneo ambayo walikuwa wanastahili kushukia. Wamefurahi sana na dereva pia atapata nafasi ya kupumzika kwa ajili mwendo ulikuwa mrefu.

Barabara imeweza kutengenezwa na kuwaezesha madereva kupitia njia tofauti pale ambapo wanasafirisha wasafiri. Kuna magari ya aina zote ya kibinafsi, basi na watu pia wanapita kwa kando.

Mahali ambapo magari ya kuelekea Meru huwa yanasimama na kungoja wasafiri waweze kuja na kuwapeleka mahali ambapo wanastahili kuenda. Hapa mtu huja na kulipa nauli ambayo imeweza kuwekwa na kusafirishwa yeye pamoja na mzigo wake.

Basi lenye muundo mzuri limechorwa michoro mingi nje. Inaonekana ikielekea maeneo fulani. Imeweza kubeba wasafiri, wengine wameweza kusimama kwenye milango ambayo ni hatari wanaweza anguka na kuvunjika miguu.

Barabara ambapo magari huya yana pitia na pia watu wanapita kwa kando, magari ya kibinafsi, matatu na pia badi makubwa huwa yanapita yaki elekea maeneo yana stahili kuwa.

Magari ya kibinafsi yanaonekana yakipita kwenye hili barabara, pia, hapa utapata pia magari ambayo huwa yanabeba watu, yakiwasafarisha mahali ambapo wanastahili kuenda, na pia pikipiki, na magari zingine huwa zinapita zikiekelea kwenye hii njia.

Barabara ambalo linaonekana ni safi sana, lina magari la kina aina, zingine zinapita zikienda kule ambako zinaenda, na zingine zinarudi. Kuna mtu ambaye anaendesha pikipiki pia, na kando, kuna ng'ombe, ambazo zimeweza kutulia, kando.

Gari la aina la matatu linapita kwenye barabara ambalo linaonekana halina msongamano wa magari. Pia kuna magari ya kibinafsi yako mbele yanaelekea mahali pamoja. Kando kuna kioo ambalo hua linaonesha dereva kama nyuma kuna gari ambalo linamfuata kwa ukaribu.

Mabasi na magari mengi huwa yanapita kwenye hii barabara yakielekea ama kuwasafirisha wasafiri kwenye eneo mbalimbali. Hapa pia bodaboda huwa yanapita na pia watu wanavukia barabara kwenye hili eneo.

Barabara ambayo magari ya umma, basi na pia nissan au matatu huwa zinapita zikielekea miji tofauti. Pia kuna waendeshaji wa bodaboda ambao pia huwa wanafuata mwelekeo mmoja ili wasiweze kufanya kukuwe na accident au magari ya kuja kugongana.

Barabara ambapo magari au mabasi huwa yanapita yakielekea maeneo mbalimbali, pia kuna mtu ameweza kusimama na bao ambalo linaonyesha ni la kwenda Utawala Airways. Hapa pia anaweza kupata wasafiri na kuwaelekeza ni gari gani wataweza kupanda.

Basi zimeweza kusimamishwa ili ziweze kungojea wasafiri waweze kuingia na ziweze kuwapeleka pale ambapo wanataka. Zinaonekana wameweza kuweka mbao ambayo imeandikwa mahali gari linaelekea na juu wameweka nauli ambayo mtu anafaa kulipa pale ambapo gari litaanza kuenda.

Barabara ambalo mabasi yakuelekea mitaa ya mbali na pia magari ya matatu na ya kibinafsi hua inapita ikielekea mahali inafaa kuenda. Hapa pia pikipiki yanaweza kutumia hii barabara ili kufika haraka.

Kituo cha mabasi ambapo watu huwa wanabebewa ili waweze kuelekea maeneo ambayo wanataka kuenda. Madereva wanangoja wasafiri waweze kuingia kwenye gari ili waweze kuwapeleka kwa nauli ambayo huwa ni nzuri sana na ndogo ambayo wanaweza lipa.

Watu wanapita kwenye eneo hili ambalo kuna gari limesimamishwa ili watu waweze kuingia na kuweza kusafiri mahali ambapo wanataka kuenda. Kando kuna watu wengine wameweza kuwangojea wameshkilia troli ili kubebea watu ambao wanafika na mizigo na kuwapelekea mahali inastahili.

Polisi amesimama kwenye barabara anaangalia vile ambavyo magari yanapita. Kuna lori ambalo limeweza kusimama mbele ya askari, kando kuna gari la kibinafsi, na gari ambalo linabeba abiria liko nyuma. Zote zinapita zikielekea maeneo moja na zingine zinapita zikirudi kule zingine zimetoka.

Kituo ambapo magari huwa yanasimama ili yaweze kubeba abiria. Watu wanaweza kupita kwa kando wakielekea maeneo ambayo wanaenda. Wengine wamesimama wakiangalia kama gari lina watu ili waweze kuingia. Juu kuna mbao ambayo limewekwa na linaonyesha ni pesa ngapi ambayo wanalipisha nauli.

Barabara ambayo magari yanapita, kando kuna mahali mabasi yameweza kusimama ili kuweza kubeba wasafiri ambao wamesimama kando na kuwapeleka mahali ambapo wanastahili kuenda. Zingine zinapita ni pikipiki zikiwa zimebeba watu na zingine zikiwa zimebeba mizigo.

Kituo cha magari ambacho huwa linabeba watu wa kusafiri kwenye eneo la Nakuru limeweza kusimama ili kuweza kungojea wasafiri waweze kuingia ndani ya gari liweze kuwasafirisha mbaka mahali wanaenda kwa bei nafuu. Pia wanaweza kubebana na mizigo yao ambayo itaweza kufungiliwa juu ya gari.

Kituo ambacho ni cha magari ya kuenda Mombasa, Voi, Mtwapa, Mavueni na Malindi. Huwa zinasimama hapo na kungoja wasafiri waweze kukuja ku book gari ili waweze kusafirishwa pamoja na mizigo yao kwenye eneo ambalo wanataka kuenda.

Basi kubwa limeweza kusimamishwa, kando kuna watu wameweza kuweka mabao ambalo linaonyesha gari linalipisha nauli ya pesa ngapi. Dereva ameweza kusimama kando ya gari akiwa anasubiri gari liweze kujaa.

Pahali ambapo gari za abiria huwa zinasimama. Hapa inaonekana ni gari la kuelekea Nakuru Molo line, linangoja wasafiri waweze kuingia, limeweza kupakizwa mizigo juu na imefungwa vizuri ili yasiweze kuja kuanguka gari ambapo wakati ambapo linaondoka.

Basi kubwa ambalo ni la rangi ya kijani kibichi limesimamishwa kwenye eneo la mabasi . Linangoja wasafiri waje waingie ndani ili lianze kuelekea mahali ambapo linastahili kuwapeleka.

Kituo cha mabasi au magari, ambayo yanayoelekea Mombasa road, Utawala na Airways. Wameweza kuweka pesa, ya kuonesha wanalipisha nauli ya pesa ngapi. Hapa wanangoja wateja waweze kuingia kwenye gari, ili waweze kuanza safari yao.

Barabara ambalo pikipiki huwa linapita likisafirisha watu pia magari ya kibinafsi na pia magari ambayo huwa yanabeba wasafiri huwa yanapita yakielekea maeneo mbalimbali na pia watu huwa wametengewa mahali wanaweza wakapita wakivuka upande mwingine wa barabara.

Basi kubwa ambalo ni la Citi Hoppa linaonekana limesimama kwenye barabara. Linangoja kupata wasafiri ili liweze kuelekea maeneo ambalo huwa linaenda. Pia wameweza kuweka bodi ambazo zinaonyesha ni pesa ngapi wasafiri wanafaa kulipa kama nauli.

Gari la kibinafsi liko katikati ya magari mawili yenye yamebeba abiria. Dereva anaonekana akimwongelesha mtu mwenye huitisha nauli kwenye gari la basi lenye liko nyuma.

Basi kubwa ambalo limejaa abiria linawasafirisha ili waweze kufika mahali ambapo wanaenda. Kuna njia mbili ya juu na ya chini ambazo huwa magari na pikipiki pia huwa zinapitia.

Magari mengi huwa yanapita kwenye hili barabara. Mengine huwa yanasimama na kubeba abiria kwenye njia na kuwasafirisha na mizigo yao hadi pahali ambapo wanataka kuenda kwa nauli ya pesa kidogo sana.

Dereva wawili, ambao wameweka gari zao kando. Wanaonekana kuwa na maongezi. Wanangoja wasafiri waweze kuingia ndani ya gari ili waweze kuwasafirisha. Watu wengine ndani ya gari wametulia na wanaongoja wengine pia waweze kuingia.

Steji kubwa la magari za kuelekea maeneo tofauti ya mji kama vile Nyahururu, Meru na Nyeri. Kuna pia mabasi makubwa ambayo huzunguka mjini.

Barabara halina magari mengi, lori mbili zaonekana zinasafiri zikielekea pahala pamoja. Watu wanapita kando ya barabara ili wasiweze kugongwa na magari. Kando kuna miti imemea kwa wingi.

Juu ya matatu kuna bodi ambalo linaonyesha kule ambapo hili gari linaelekea. Abiria anaonekana akiingia ndani. Dereva anaongea na watu na kuwaelezea vile ambavyo analipisha gari.

Basi kubwa ambalo limesimama kwenye steji na kungoja abiria waweze kuingia. Huwa linatumia stimaa halitumii mafuta kama gari hizo zingine. Ni kubwa na linabeba idadi kubwa la wanaosafiri.

Steji kubwa ambalo huwa lina magari za aina zote na pia zile ambazo zinaenda katika miji tofauti, Watu huja na mizigo yao na kupanda ili waweze kusafirishwa kwa nauli ya pesa kidogo.

Lori kubwa ya maji inapita kwenye barabara na pia kando kuna gari za kibinafsi, pikipiki na pia za abiria zinapita zikielekea mahali zinafaa kuenda. Watu wanapita kando ili wasigongwe na gari.

Watu wengi wanaoneka kuwa wamesimama kwenye hii stagi wakiangalia mahali magari yanapoelekea ili waweze kujia ni gani wataweza kuingia liweze kuwapeleka pale ambapo wanataka kuenda. Kuna askari pia amesimama na kuangalia ili watu waweze kueka amani na wawe na adabu kwenye hiyo steji.

Watu wamejaa kwenye eneo hili, kwa sababu ni pahala ambapo magari husimama na kubeba wasafiri ,ili kuweza kuwaelekeza mahali ambapo wanafaa kuenda. Nje kunakuwa na watu ambao husimama na bodi na kuonesha pesa ambayo watu au wasafiri wanafaa kulipa.

Basi kubwa limesimama. Mama anaonekana akiingia kwenye gari na wengine wamebeba mabegi yao na virago wakielekea mahali wanaenda. Linaonekana gari la muundo mzuri na linavutia sana.

Pahala ambapo gari ya moshi hupita ikisafirisha watu. Pamewekwa seng'enge ili kuzia watoto au watu ambao wanawezapita katikati ya hilo gari sababu haliwezi simama ghafla mpaka lisimamishwe mbali ndio liweze kusimama.

Pahala pakubwa ambapo magari au mabasi huwa yanapita yakibeba watu mjini. Watu ni wengi sana na pia polisi wa trafiki wanaonekana wakiwa wengi wamesimama kando ili kuweza kuzuia magari kusimama katikati ya zingine.

Pahali ambapo abiria huwa wanaabiri gari la kuenda mahali wanaenda. Watu wameweza kujaa kwenye hili jiji na wengine wameweza kuinua mabao ili kuonyesha ni gari gani ambalo linaondoka.

Magari yamesimama kwenye barabara kwa sababu kuna misako ambayo polisi wanasaka watu. Pia kuna magari ya aina mbalimbali, ya kibinafsi, lori na mabasi, ambazo zinawasafirisha watu.

Wasichana wawili wamesimama wakiwa wameshika kibao cha kuonesha nambari ya gari na pahala gari linapoelekea. Chini wameweka pesa kuonyesha ni nauli ngapi abiria wanafaa kulipa. Wanangoja gari liweze kujaa na wao pia waweze kuelekea ambapo panastahili.

Barabara kubwa ambalo magari hua yanatumia, liko safi sana na linaonekana halina magari mengi. Watu hua wanapita hapa na wengine wakipeekwa na pikipiki mahali ambapo wanataka kuenda.

Basi la mwendo mrefu. Limewekwa curtain za kufunika ili abiria wanaposafiri wasionekane wakiwa ndani. Juu kuna pahala pa kuekea mizigo, kumewekwa pia tairi. Watu wanapita kando na wasafiri wanasafiri na hii gari.

Basi hili ni kubwa sana. Lina rangi la kijani, kuna gari lingine limesimama nyuma yake ,linaonekana ni la kuenda mwendo mrefu wa kuelekea Mombasa. Huwa zinangoja watu waweze kuingia na kujaa na huwa zinalipisha nauli mingi kwa sababu ni gari za kusafiria mwendo mkubwa.

Gari ndogo la matatu limeweza kusimama katika kituo cha magari ili kuweza kungoja abiria waweze kuingia ndani na liweze kuwasafirisha. Kuna mzigo umeweswa kuwekwa chini kwa mlango ambalo linangoja kuwekwa ndani ya ngari.

Basi lenye rangi nyeupe limeweza kusimama na kungoja wasafiri waweze kuingia ndani. Limeweza kuweka kibao cha kuonyesha pahali ambapo litaweza kupitia kwenye mji.

Magari mengi yameweza kupanga laini kwenye barabara yakielekea pahala yanastahili kuwa. Yamefuatana na ni ya kila aina, ambayo mengine ni ya kubeba wasafiri na mengine ni ya watu binafsi ambao wametoka ofisini.

Kwenye kituo cha mabasi abiria anaonekana akimuuliza dereva nauli ambayo ataweza mlipisha. Kuna abiria wengine wanaonekana wakiwa wako tayari kuingia kwenye gari ili waweze kusafiri.

Basi zimesimama kwenye steji zinangoja abiria, watu wanaonekana wakipita kando wakielekea kwenye zile steji ambazo wataweza kupandia gari zao. Wengine wamesimama kando, wakionyesha bei ya gari na kule gari linaloelekea.

Magari makubwa yameweza kusimama kwenye steji yakingoja abiria waweze kuingia ndani. Watu wanapita wakienda shughuli zao. Wengine wamesimama wakiuliza njia ambazo wataweza kupitia ili kufika mahali ambapo wanaenda.

Barabara kubwa na safi ambayo huwezesha magari kupita. Kuna njia zingine zenye zinaonekana kuwezesha magari kurudi kutokana mahali zingine zinazoelekea. Abiria hupitishwa kwenye hili barabara na kufikishwa pahali ambapo wanaelekea.

Basi zimesimama kungoja wasafiri waweze kuingia ndani ya gari ili ziweze kuwasafirisha. Watu wengi wanapita kando na wengine wamesimama kuangalia ni gani wataweza kusafiri nazo zenye bei nafuu.

Barabara ina magari mengi ya kila aina, kubwa na ndogo, ya kibinafsi na pia mabasi. Pikipiki huwa zinabeba watu na kuwasafirisha wakiwa na mizigo yao kwenye eneo ambalo wanaenda.

Abiria wanaingia kwenye basi hili, ili waweze kusafirishwa. Mama anapita akielekea mahali anapoenda. Wengine wamesimama kando wakiangalia ama wakingonja watu ili waweze kusafiri pia.

Mabasi yanapita yakichukua watu kwenye stage . Zingine zinapita zikielekea pahala ambapo zinafaa kuenda. Kuna magari ya kibinafsi pia, pikipiki na watu wanaopita kwenye njia.

Barabara ambapo magari hupita yakielekea mahali ambapo yanaenda. Pia mabasi, baiskeli na gari kubwa kubwa hupita kwa hili njia yakielekea maeneo mbalimbali.

Magari mengi ya kibinafsi yanaonekana yakifwata njia moja yakielekea kwenye mstari mmoja. Kuna gari pia za abiria ziko nyuma zinafwata nyuma na pikipiki pia kwa barabara.

Stage kubwa ya magari ambapo mabasi ya kila aina husimama na kuweza kusubiri watu ambao wanataka kusafiri. Kando kuna barabara ambayo inawezesha magari zingine pia kupita na kuelekea mahali zinaenda. Pia askari huwa wamesimama katikati ya barabara ili kuangalia watu ambao wataweza kuvunja sheria.

Makanga amesimama kando ya basi lake. Anangoja wasafiri waweze kuingia ndani ya gari ili waweze kuondoka. Akiwa hapo anatarajia watu waweze kumwuliza analipisha nauli ya pesa ngapi.

Basi limeweza kusimama na kungoja abiria waweze kuingia. Dereva ametulia na wateja wanaweza kuingia kwa mwendo wa aste aste. Wengine wanapita kando wakielekea maeneo ambayo wanaenda.

Steji a magari ya KBS, ambapo, hungoja abiria waweze kujaa na kuwasafirishi ambapo wanaenda. Dereva husimama na bodi, ya kuonyesha nauli ambayo msafiri anafaa kulipa.

Magari zinapita zengine zimesimama zikingoja wasafiri waingie na wajae ili ziweze kuwasafirisha. Kando kuna askari amesimama na mwavuli anaangalia magari zikipita ili zisivunje sheria za barabarani.

Mjini Nairobi magari hupita ya aina tofauti kama vile basi na magari ya kibinafsi. Askari hukua katikati ya barabara akiangalia wanaovunja haki za kupita barabarani. Ni vizuri kufuata sheria ambapo unapokua kwenye barabarani na umebeba wateja wa kupeleka eneo mbalimbali.

Askari wengi wamesimama katika mji. Pahala ambapo mabasi husimama na kubeba abiria. Wanaangalia ili magari yaweze kusonga kwa mpango unaofaa, wasiweze kuvunja kanuni za barabara.

Watu wa pikipiki husimama katika masteji ili kuwangoja wateja ambao huletwa na basi mjini na kuwasafirisha mahali ambapo wanastahili kuenda na mizigo zao.

Kwenye mji wa Nairobi utapata mabasi yamesimama kwenye steji yanagonja wasafiri waweze kuingia na kujaa ili waweze kuwasafirisha maeneo mbalimbali na kuwaeza kuwaitisha nauli ya pesa kidogo, ingali mtu hukuwa na mizigo, hulipishwa pesa kidogo kw mzigo ambayo amebeba kama ni mzigo mkubwa.

Barabara ina magari ya aina tofauti. Lori ya kibinafsi na pia mabasi hupita kwenye hii njia yakisafirisha wasafiri. Kando kuna majumba ambayo watu huishi ndani.

Mabasi makubwa hupita katikati ya mji yakiwa na wasafiri yanawasafirisha maeneo mbalimbali. Askari husimama kando ya barabara na kuangalia madereva ambao huvunja sheria za barabara na kudhibiti mwendo wa magari.

Mtaro ambao umeweza kuchimbwa na watu ili maji machafu ambayo mvua huwa inanyesha yaweze kupita hapo ili yasifanye kukuwe na mafuriko eneo hili.

Lori kubwa ambayo huwa inazunguka kwa manyumba ambazo ni za kukodesha likichukua takataka ambazo watu wameweza kutumia ndani ya nyumba zao na kuzipeleka mahali ambapo zinastahili kutupwa.

Watu wameweza kusimama mahali ambapo wanachotea maji ili waweze kuchota mmoja baada ya mwingine. Wengine wamekuja wameweza kubeba wtoto wao na wamesimama wakingoja wengine waweze kuchota na pia kuna wanaume wamesimama kando na kamera wanaonyeshwa ajinsi ambavyo eneo hili lina masumbufu ya maji.

Pipu ambazo huwa zinapitisha maji kwa manyumba kadhaa au mashamba. Kuna mahali huwa mtu anafungulia ili maji iweze kupita na kuelekea mahali inahitajika. Hapa, huwa inafungwa pia wakati maji haihitajiki na pia kupimia watu.

Duka ndogo ambalo linauza maji ya kunywa zimeweza kupangwa. Hapa mtu anaweza kuja na kuagiza maji mingi kwa umoja akiwa na sherehe au harusi na kulipa pesa kidogo na kupata maji yake.

Nyumba kubwa ambalo wameweza kufungulia maji na yanamwagika peke yake, kando kuna vitu ambavyo huwa wameziweka kando na pia kuna maua ambayo imeweka kwa maji ili iweze kumea yenyewe.

Maji masafi yanatoka katika pipu, yanaonekana ni mazuri sana ya kunywa. Kando kuna mimea ambayo imeweza kukua vizuri sana na pia kuna nyasi na pipu zingine ambazo zinapita zakuonyesha zina peleka maji maeneo mengine.

Mfereji ambao umeweza kuundwa kwa muundo wa kipekee. Unaonekana ni wa kuvutia na pia maji huwa yanatoka kwenye hii mfereji. Watu wanaweza kuchota na kuyanywa kwa sababu ni maji masafi.

Paipu ambazo huwa zinatumika kupitisha maji ya kunywa na pia maji ya kufanyia usafi zimeweza kuwekwa hapa ili ziweze kuja kutengenezwa na wataluma ambao wamesomea mambo ya kutengeneza paipu.

Eneo hili limejaa takataka, kando kuna mto ambao unapita na ni wa maji, halafu, juu nyumba zimeweza kujengwa ambazo ni za ghorofa na zingine ni za chini. Hapa magonjwa yataweza kutokea, na pia kuenea, vibaya sana.

Paipu za maji zimeweza kuwekwa hapa ili kuweza kuuzwa, hapa, mtu huwa anakuja ananunua, paipu ambayo anaona ni sawa kwake, au kwa shamba yake, au pia kwa mijengo ambayo anajenga nyumba ili iweze kumsaidia kusambaza maji kwa maeneo tofauti.

Ng'ombe mingi ambazo zinang'ang'ana kukunywa maji kwenye pahali ambapo zimeweza kujengewa. Zinaonekana ni za rangi mingi na pia ziko mingi na pia ziko kiu. Kando kuna msitu ambao umeweza kukauka na miti haina matawi.

Duka ndogo amabalo huwa linauza maji kwa mitungi mingi au pia huwa wanaweka maji za lita ndogo ndogo zile ambazo watu huchukua na kupeleka kwenye sherehe wakati ambapo wana harusi ama wanafanya vitu vikubwa vikubwa kwenye jamii yao.

Pipe ambalo huwa linapitisha maji ya kunywa na pia maji safi huwa inawekwa chini ya mchanga ili isikuje kutega mtu pale ambapo anatembea. Ni vizuri kuepuka maeneo ambayo kuna majimaji kwa sababu mtu anaweza teleza na akaanguka.

Maji masafi yanaonekana yakimwagika kwa kasi. pahala hapa pia mimea imeweza kumea vizuri sana. Yanonekana yakiwa yananawiri kwa sababu hayakosi maji.

Eneo hili lina nyumba mingi ambayo wameweza kuweka tanki za maji juu, zaonekana ni nyeusi kwa rangi, huwa maji yanaingia kwenye izo tanki na kuwasaidia pale ambapo maji itaweza kupotea.

Matakataka ya kila aina yanaonekana kua yameweza kutupwa kwenye hili eneo. Panakaa pachafu sana. Hapa maradhi ni rahisi mtu kupata akija kutembea kwenye hili eneo. Maji pia yanaonekana kupita kwa umbali.

Duka kubwa ambalo huwa linauza maji. Huwa wanapimia watu maji kwa lita ambazo wanazohitaji na pia mtu huwa analipa kulingana na ile mtungi ameweze kuibeba.

Paipu, zinazotumika kusambaza maji ,kwenye manyumba au shamba. Sanasana, utapata wakulima ndo huwa wanazinunua ili ziweze kusambaza maji kwa mimea, kwa sababu huwa ni ndefu sana.

Mchanga umeweza kuondolewa, pahali hapa, ili waweze kupitisha paipu za maji zile ambazo wataweza kufukia ndani ya hili mchanga, ndio ziweze kupatia watu wa eneo hili maji bila tatizo.

Paipu za kupitishia maji, zinaonekana zimeweza kutumika na kuekwa kando. Pia zinaonekana zimeweza kua na kutu kwa sababu zimetumika kwa muda mkubwa sana.

Shamba kubwa ambalo limeweza kupandwa mimea. Ndani kuna tanki ya maji, ambayo huwa linasambaza maji kwa maeneo ama pia kwa shamba lenyewe.

Watu ambao wameandikwa na kampuni ya maji wanaweza kutengeneza paipu ambazo zitaweza kupitisha maji kwenye manyumba mingi, wanang'ang'ana ili kuweza kumaliza kazi yao kwa mapema na haraka.

Mita ya kusomea maji yaonekana pale juu. Tangi ya kuekea maji na pahala pa kutupa uchafu panaonekana karatasi nyeusi imefunga uchafu na slippers pia ziko kando za mwenye nyumba.